Hili ni duka la kuuza manguo, hili duka lina miundo tofauti tofauti ya manguo. Imeundwa kwa ustandi, manguo design mingi mingi. Jina la hii duka ni Huulwalls .Duka inayopendeza wengi kwa muundo na stendi yake.

Hiki ni chumba cha sebule kinaoonekana kimeundwa kwa muundo mpya design unaovutia sana. Lina mapambo mengi la kuvutia na kutia tamaa. Inapendeza kwa rangi ya kupendeza.